Mwanaume mmoja ameweka mgogoni mutungi ambao umeandikwa fermint akinyunyusia dawa ng'ombe aliye na ngozi ya rangi nyeusi na nyeupe huku amefungwa na kamba kwa mti.

Watu wapo katika duka la kuuza maziwa. Huku moja amevaa shati lililoandikwa Uhuru, na juu yake ni bango kubwa mbalo limeandikwa Destiny Diaries .

Mtu mmoja ameinama chini ya ngombe ambaye anakamuliuwa maziwa. Nyuma yake mna miti ya aina mbalimbali karibu na ukuta na pia kuna ngombe mwengine yuko nyuma ya miti.

Mwanaume aliyevaa gwanda jeupe na kofia nyeupe. Mkononi ameshika mtungi mkubwa akimwaga maziwa kwenye mtungi mwingine mkubwa. Nyuma yake, ni wanaume wawili wanatoa mitungi mingine kutoka kwa gari.

Ndizi ambayo imeiva imeekelewa sehemu pamoja katika sakafu huku imeshikiliwa na mkono katika upande mwingine, nyuma yake ni nyumba iliyojengwa na matofali na bado kukamilika katika ujenzi wake.

Wanaume wawili waliovaa kofia nyekundu, mikononi wameshikilia mitungi mikubwa, iliyo na maziwa ambayo yanamwagwa kwenda kwa mtungi mmoja mkubwa. Huku watu wengine wanne wakionekana kwa dirisha wakiwa wamewatazama.

Mwanamme mmoja aliyevaa wanda nyeupe, mezani mwake mna mitungi miwili, mbele yake kuna watu watatu. Wanawake wawili, mwanamme mmoja, akiwa anawaelezea maelezo kwa kina kwa ishara ya mkono.

Ng'ombe aliye na ngozi ya rangi nyeusi na nyeupe na shingoni amefungwa kamba anakula chakula huku matiti yake yakikamuliwa na machine ya sipesheli.

Mwanamke aliyevaa wanda nyeupe amebeba mkononi chupa ambayo ina maziwa anamwaga kwenda chupa nyingine na nyuma yake kuna chupa ambazo zimewekwa na mtu mwingine aliyevaa wanda kama yeye amesimama nyuma yake.

Mwanamke amebeba mtungi uliyo na dawa mgongoni. Huku akinyuzia ngombe waliyo mbele yake wa rangi nyeupe, na huku wengine wakiwa mbele yake, na watu wengine wawili wamesimama kando yake wakiwa wanamtazama.

Mkulima ni yopo katika shamba la ndizi. Amesimama na kushika ndizi kubwa lililokomaa likiwa kwa mgomba wake.